Wanawake wa asili ya kiafrika wawili wanaonekana wakiwa wamebeba mitungi ya rangi ya njano kwenye migongo yao na aliye nyuma ameonekana kubeba mtoto kwenye kifua chake aliyemfunga na leso ya rangi ya machungwa.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya rangi ya njano anaonekana kumdunga mama sindano kwenye mkono. Mama mwenyewe ameketi kwenye kiti cha samawati na kuvalia vazi za kitamaduni za kimaasai. Amevalia shanga kwenye mikono na kwenye shingo.

Mwuguzi aliyevalia vazi la rangi nyekundu na barakoa ya rangi ya samawati anamwelezea mwanamke aliyevalia vazi la rangi nyeusi na kujitanda kwa vazi la rangi ya kijani. Anamwelezea kuhusu maswala ya meno.

Daktari aliyevalia mavazi ya rangi ya samawati amevalia barakoa ya rangi ya samawati na miwani. Anaonekana kumtibu mwanaume aliyelala kwenye kitanda. Anamshughulikia uso wake.

Wanawake wawili. Mmoja aliyevalia vazi leupe, ameshikilia mtungi ulio wa rangi ya njano kwenye mfereji wa rangi ya samawati. Mwingine aliyeshikilia mfereji, amevaa shati ya rangi ya samawati iliyokolea.

Mikono iliyounganishwa, mikono yenyewe ni ya mtu mmoja wa mkono wa mkono wa kulia na wa kushoto, unaonekana kuwa na mapovu, mapovu yenyewe ni kutokana na sabuni.

Wanafunzi watatu wamepanga laini kwa kuchota maji kwenye tangi lenye rangi ya samawati iliyokolea na lililo andikwa kwa maandishi ya nyeupe, We drink rain water donated by Hopkins . Kando yao ikiwa ni mwanamke aliyesimama, anayeweza kuwa yule ndiye mwalimu wao.

Msichana aliyevalia miwani, na shanga shingoni, na koti lililo leupe. Anafanya jaribio kwa moto. Kando yake ni kundi la watu watatu lilikusanyika, na wote wamevalia makoti meupe.

Muuguzi aliyevalia vazi la rangi ya kijani na barakoa aliweka kwenye kidevu chake, ameshikilia mtoto mchanga aliyemfinika kwa shuka ya rangi ya samawati.

Mafuriko, nyumba nne zinaonekana kufinikwa hadi juu. Maji yenyewe ni maji ya mvua au mchanga yaliyo ya rangi ya kahawia. Nyumba mbili zina bwege ya kahawia kuashiria kuwa yamechakaa au ni makukuu. Nyumba zingine zina rangi na mabati ya rangi nyeupe.

Madaktari watatu waliofunga barakoa na kufunika vichwa vyao kwa mavazi na waliovalia vazi kubwa la rangi ya samawati wanafanya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji.

Kontena ya dawa, kontena ni ya rangi nyeupe iliyoandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi. Imeandikwa Ibuprofen na kuashiria tarehe ya kuharibika kwa dawa yenyewe.

Wauguzi waliovalia mavazi meupe wanawaeka watoto wawili kwenye kitanda . Watoto wenyewe wamefunikwa kwa vazi leupe na ndani ya vazi leupe kuna leso ya rangi ya zambarau. Watoto wenyewe wanaonekana kuwa wachanga.

Mwanamume aliyevaliwa mavazi rangi ya samawati na kunyoosha mkono juu, amesimama kando ya matangi ya maji matatu meusi. Kando yake kuna bango lililoandikwa, "water step," kwa maandishi ya rangi nyekundu.

Mwanamke aliyekalia kitanda cha hospitali, kuashiria yuko kwenye wadi, amebeba mtoto kwenye paja lake. Mtoto mwenyewe amefunikwa kwa shuka nyeupe. Mtoto mwenyewe ni mtoto mchanga.

Dawa ama tembe Kumi za hospitalini za rangi ya njano zimewekwa pamoja zikiwa kwenye sakafu ama meza ya rangi nyekundu iliyowekelea pia kipimia ya joto.

Daktari aliyevalia koti jeupe na kuvalia barakoa kwenye uso wake, anaonekana kumdunga sindano kumtibu mwanaume aliyevaa kofia na barakoa.

Wodi, wodi yenyewe inaonekana kuwa kwenye hema iliyofunikwa, ina vitanda vingi vilivyo funikwa kwa vazi ya rangi nyeupe, vazi lenyewe ni shiti na kuwa na sehemu ya kuwekelea kichwa yenye rangi ya kahawia.

Mwanamke aliyevalia shati nyeupe, na suruali ya rangi ya samawati iliyokolea, anaonekana kudungwa sindano na mwanamke aliyevalia vazi leusi na kuwa na barakoa ya rangi ya samawati. Nyuma yao ni meza iliyofunikwa na nguo ya rangi nyekundu na kiti kilicho cha rangi nyekundu.